Daraja refu la saruji linaloendelea kuelekea mbele likiwa na kingo za chuma zenye rangi ya zambarau. Kwenye mwisho wa daraja kuna muundo mkubwa wa chuma unaofanana na kreni.

Kituo cha umeme. Kituo kina nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme. Nguzo hizo zimepangwa kwa utaratibu na kuna vifaa vingine vingi vinavyohusiana na usambazaji wa umeme.

Kituo cha kusambaza umeme. Kuna miundo mingi ya chuma iliyotumiwa kuunga mkono nyaya na vifaa vya umeme; kama vile visambazaji na vitenganishi.

Mandhari ya barabara kuna nguzo ya umeme na mtu anaonekana akiwa juu ya ngazi ndefu akifanya kazi kwenye nyaya. Chini ya nguzo hiyo kuna mtu mwingine na koni za usalama za rangi ya chungwa zimewekwa barabarani.

Muundo mrefu wa chuma wenye nguzo nyingi na majukwaa unaofanana na mnara wa kuchimbia. Tanki yake kuu linaonekana kuwa kijivu, nyeupe na sehemu ya machungwa.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazoonea ande zote mbili. Kuna njia iliyojengwa katikati inaonekana kua imefungwa ikielekea mbali.

Kiwanda kina majengo makubwa ya rangi ya kijani na mabomba mengi ya chuma yanayoonekana yakitembea kwenye ardhi. Moshi mweupe mkubwa unaonekana ukitoka kwenye minara ya kupoozea, kuashiria shughuli za uzalishaji wa umeme.

Angani inayo onekana kama mtambo wa kuzalisha umeme, kutokana na moshi unaopanda kutoka minara kadhaaya kupozea, jengo kuu ni kubwa lenye rangi isiyokolea. Mbele yake kuna eneo pana lenye muundombinu ya umemo ikiwemo nguzo za kusafirisha umeme.

Kituo cha kupoza umeme katika eneo la wazi. Kituo hicho kina miundo mingi ya chuma, nguzo na nyaya za umeme zinazoelekea juu, zikionyesha mtandao mkubwa na kwa usambazaji umeme.

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo mbalimbali ya chuma, transfoma na nyaya za umeme. Miundo hii mirefu na tata inaashiria mahali ambapo umeme unasafirishwa na kusambazwa.

Muundo wa uandisi juu ya maji pengine bwawa au mfumo wa kudhibiti maji. Upande wa kushoto, kuna muundo mkubwa wenye nguzo mbili ndefu zinazounga mkono mfumo wa juu unaofanana na daraja.

Nguzo ya simu au umeme ambayo imejaa nyaya nyeusi zinazoning'inia na zilizofungwa kwa njia isiyo rasmi. Kuna masanduku jeusi lililobandikwa kwenye nguzo ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo ya nyaya.

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo mingi ya chuma. Nguzo za umeme na waya zinazosambaza umeme kuwa eneo la viwanda la matumizi ya umeme makubwa.

Mfereji mchafu ulio pita katikati ya eneo lenye watu wengi na uchafu. Mfereji huo umejaa maji machafu na takataka, huku pande zote mbili za mfereji zikiwa na mabaki ya uchafu na takataka nyinginezo.

Sehemu ya dampu kubwa la takataka au rundo kubwa la taka za- kuna taka mbalimbali zinazoonekana zimerundikana kwa urefu zikiunda mlima wa takataka.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wa kabila la Maasai wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni yenye rangi nyingi. Wanaume wawili wameruka juu angani wakionyesha dansi maarufu ya adumu ambayo ni sehemu ya sherehe zao.

Wanafunzi wanaonekana kuwa wasichana wakiwa katika darasa la kompyuta cha kujifunzia. Wamevaa sare za shule zenye rangi ya buluu. Wasichana wawili wa mbele wanatazama skrini ya kompyuta na mmoja wao anatabasamu.

Bomba kubwa la rangi ya buluu likiwa linainuliwa .Bomba hili linaonekana kuwa nzito na limefungwa kwa kamba nene. Nyuma ya bomba, kuna mashine kubwa ya ujenzi inayoonekana kama tingatinga.

Njia ya udongo ya rangi nyekundu, inayopita katikati ya msitu. Njia hiyo inaonekana kuwa na majani yaliyonyauka na matawi madogo yaliyotapakaa chini.

Kundi la watoto na mtu mzima ambaye amevaa koti jeupe la maabara wakiwa nje kwenye uwanja wenye udongo. Mtu mzima anashikilia mche mdogo wa mti akiashiria uwezekano wa shughuli ya upandaji mti.

Mwanamume akiwa ameketi karibu na rundo kubwa la madumu au za plastiki za ukubwa wa rangi tofauti, nyingi zikiwa za manjano, bluu na nyeusi.

Eneo la ujenzi au uchimbaji ambapo mfereji mrefu umefukuliwa ardhini. Ndani ya mfereji, kuna kitu kinachoonekana kama bomba au mfumo wa maji. Watu kadhaa wako kazini karibu na mfereji.

Nyati mkubwa mwenye pembe zilizopinda na nyama nyingi akisimama kwenye eneo lenye nyasi fupi. Nyati huyo anaangalia moja kwa moja kwenye kamera.

Watu wawili wamesimama karibu na ukuta mkubwa wa mawe. Mtu mmoja amevaa shati jekundu na mwengine ameva shati lenye michoro ya rangi nyeupe na nyeusi.

Tembo mchanga akijifunikiza vumbi mwekundu kwa kutumia mkonga wake. Anaonekana yuko katika eneo lenye udongo mwekundu na kuna watu wengine wakiwa wamevaa nguo za kijani nyuma yake.

Njia ya mbao iliyojengwa juu ya ardhi ikipita katikati ya mti mrefu na mimea mingi ya kijani kibichi, hasa mitende.

Kundi la wanafunzi labda wa shule ya upili wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye nyasi ,karibu na miche midogo ya miti iliyopangwa kwenye sanduku na rundo.

Eneo la soko au eneo la biashara la wazi, labda katika mazingira ya makazi duni. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake, wengine wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za maafisa wa usalama.

Nyati aliye mbele yuko wazi zaidi akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Ana rangi nyeusi nyeusi na pembe zake zikianza kukua zikionyesha kuwa labda ni nyati mchanga au wa jike.

Wanyama wa kufugwa kwenye malisho. Picha ya kwanza inaonekana kuwa ng'ombe kadhaa wakichunga kwenye nyasi chini ya anga lenye mawingu. Katikati inaonyesha kundi kubwa la kondoo. Kulia inaonyesha kundi la kondoo na mbuzi.

Watu watatu wakitembea kwenye njia ya udongo, katikati ya msitu lenye lenye miti mingi. Mtu wakati, anaonekana kuwa mzee wa Uingereza. Amevaa suti ya rangi nyeupe nyepesi.

Mchuzi huyu anakichwa cha rangi ya chungwa angavu wakati mwili wake una rangi wa kijivu buluu na miguu yake ina rangi ya buluu inayo ng'aa.

Tumbili amekaa karibu na shina la miti ana manyoya ya rangi na ya kijivu ya bluu kwenye sehemu ya chini ya mwili wake ina rangi ya kahawia dhahabu kwenye sehemu ya juu ya kichwani.

Mandhari ya wazi yenye miti na vichaka, chini ya anga lenye mawingu meupe. Inaonekana kupigwa kutoa kifaa cha kurekodia video.

Barabara yenye vumbi eneo lenye shughuli nyingi. Wanaume watatu wanaonekana wakisukuma troli iliyojaa mizigo mikubwa iliyofungwa kwenye mifuko. Mifuko hiyo inaonekana kuwa imejazwa vitu vizito.

Mandhari ya pori au mbuga yenye miti mingi na majani mabichi. Katikati ya picha kuna mbuni akitembea. Kwa mbali nyuma ya mbuni, kuna wanyama wengine wawili wanaofanana na pundamilia.

Mfanyikazi wa usafi akiwa amevaa kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa na mavazi ya kijani, akikusanya taka kutoka kwenye mazingira chafu karibu na mto. Amebeba begi la kahawia na kukusanyia taka na anaonekana akichukua takataka nyingi kutoka kwenye rundo la uchafu.

Majengo kadhaa yenye paa za nyasi za vigae zilizojengwa kwa mtindo wa kiasili yaliyokaa kando ya bwawa ndogo. Majengo yanaonekana kuwa na usanifu wa kuvutia na yamezungukwa na miti na mimea mingi.

Makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati au vifaa vingine visivyo rasmi. Katikati ya makazi hayo, kuna mkondo wa maji safi na pande zote mbili za mkondo huo kuna mimea na nyasi zilizoota.

Mwanamume amesimama mbele ya kibanda cha kitamaduni kinachofanana na banda la udongo au nyumba la nyashi, mwanaume huyo amevaa tishati ya rangi ya dhahabu.

Ndege nyeupe mwenye miguu mirefu nyekundu n mdomo mrefu mpana na uliobapa akisimama ndani ya maji, huu unaonekana kuwa ni ndege ya aina ya spoonbill .

Mamba watatu wazi wazi kwenye picha . Mamba mmoja mkubwa yuko karibu kabisa na kisingo ya maji. Mwingine yuko ndani ya maji huku sehemu kubwa ya mgongo wake ikiwa inaonekana.

Mabaki mengi ya mabati iliyopinduka na mbao zilizoharibika ikiashiria kuwa nyumba au vipanda vimepomolewa. Eneo lote limejaa matope mazito na maji machafu ya rangi ya kahawia.

Uwanja wenye nyasi mrefu na pundamilia wengi wamekaa hapo wakiangalia upande huu, ni kama wanaangalia mnyama mwingine.

Ndovu anaonekana akijimwagia vumbi kwa ajili ya kulinda ngozi yake. Kuna kundi la watu wanaotazama kwa nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa nje, labda yenye ukame na kuna mti fulani.

Kundi la wachezaji wakiimba ngoma ya kitamaduni wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya machungwa na chapa za wanyama na baadhi yao wamevaa mapambo ya kichwa meupe na meusi.

Makaazi duni au mtaa wa mabanda unaojulikana pia kama slums . Nyumba zimejengwa na vifaa visivyo rasmi kama vile mabati ya kutu na mbao, zikiwa zimejengwa karibu karibu bila mpangilio maalum.

Mwanamke aliyeketi chini kwenye blanketi nyekundu lenye miraba akifurahia pikniki msituni. Anaonekana kuwa na mbwa mdogo mweusi na mweupe karibu naye.

Mandhari ya asili yakiangazia bwawa ndogo au mkondo wa maji uliozungukwa na mimea. Juu ya uso wa maji kuna majani mengi ya waridi wa maji.

Ziwa ndogo lililozungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya asili na tulivu labda msitu, uso wa maji una akisi anga na mti na kuunda taswira nzuri.

Eneo la nje lenye mlingoti mingi mirefu isiyo na bendera zisizoonekana vizuri kutokana na umbali wa picha. Kuna mitende michache inaonekana nyuma ya mlingoti.

Twiga amesimama katika eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi na vichaka. Twiga huyu ana rangi yake ya kipekee ya madoadoa ya kahawia na meupe.

Eneo ambalo linaonekana kuathiriwa na mafuriko yameharibu mazingira. Kuna majengo kadhaa yaliyojengwa kwa mabati na mbao, baadhi yao yakiwa yameharibika. Ardhi imefunikwa na udongo na takataka.

Bwawa kubwa la maji likionyesha mawimbi madogo madogo na miale ya mwanga ikicheza juu ya uso wa maji. Watu wawili wanaonekana wakiendesha boti ndogo za kukanyaga.

Kifaru anaonekana akifanyiwa kuhamishwa na kitambaa chenye rangi za buluu nyekundu na zambarau kikiwa kimefungwa usoni mwake.

Mikono miwili ikishikilia bomba na maji yakimwagika kutoka kwenye ncha ya bomba, nyuma kuna mkusanyiko wa viombo vya plastiki.

Makazi duni wa mabanda ulokumbwa na mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yamefurika yakipitia katikati ya nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara.

Kuna bwawa ndogo. Upande wa kulia wa ziwa kuna chemichemi inayorusha maji hewani. Miti mikubwa na mijengo marefu yanaonekana kama majengo ya jiji yanaonekana nyuma.

Bomba kubwa la rangi nyeusi likipita juu ya ardhi, bomba hili inaunganishwa na viunganishi vyenye bolti pande zote mbili. Kushiria ni bomba la shinikizo au la kusafirisha maji kwa kiasi kikubwa.

Eneo kubwa limefunikwa kabisa na taka ambazo nyingi zinaonekana kuwa ni chupa za plastiki, mifuko ya plastiki na vipande vingine vya plastiki vyenye rangi tofauti.

Twiga mrefu akiwa amesimama katikati ya miti na vichaka vya kijani kibichi. Twiga huyo ana madoadoa yake ya kahawia na meupe na anaonekana akitazama upande wa kulia wa picha.

Matatu moja ya rangi ya chungwa na nyeupe yenye milango wazi iko upande wa kushoto ikionyesha abairia ndani na inaonekana na mabango yenye majina ya maeneo kama Kagemi express, Mukangu, Njumbi na kadhalika.

Barabara yenye shughuli nyingi. Ikiwa na msongamano wa magari na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna majengo na miti mingi upande wa kulia wa barabara huku anga ikionekana wazi.

Basi la abiria ambalo linaonekana likiwa limepakwa rangi ya zambarau na manjano. Kuna watu wawili, mmoja akiwa amevalia kofia ya bluu na mwingine vesti ya njano yenye kuakisi mwanga.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ikiwemo mabasi ya njano na magari mengine. Magari yanaonekana yamesimama. Kuna umati wa watu wengi wamesimama kando ya barabara.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi labda kituo cha basi abiria huko Nairobi. Kuna matatu yenye rangi ya bluu, nyeupe na nyekundu na watu kadhaa wanaonekana wakitembea kuelekea kwenye matatu hiyo.

Kuna matatu yenye rangi ya kijani kibichi imepambwa kwa michoro ya kuvutia ikiwa na maneno paradise iliyoandikwa nyuma .Kuko na watu wenginevarabarani jambo linaloashiria eneo liko na watu wengi.

Mazingira ya jiji hasa sehemu ya mbele ya gari la abiria dogo. Gari hilo lina rangi la fedha na vina alama za njano zilizopita katikati. Kwenye paa la gari, kuna masanduku mawili makubwa ya manjano moja ikisema Eldoret, Kitale.

Matatu yenye rangi ya kuvutia. Rangi ya chungwa, buluu na nyeupe likiwa limepaki barabarani. Mwanaume mmoja aliyevaa suti ya buluu anaonekana akitembea karibu na matatu hiyo.

Barabara yenye lami na kuna mistari ya kuvuka barabara inaonekana mbele. Gari dogo jeupe linaonekana likiendeshwa mbele ya picha. Gari jingine dogo jeupe limeegeshwa upande wa kushoto. Kuna pikipiki kadhaa na baiskeli zilizosimama.

Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamevalia sare kama vile yule mwanamke wa upande wa kulia aliyevalia sare ya buluu na wanaume wawili karibu na mlango wa basi waliovalia mashati ya kijani.

Matatu hii inarangi mbalimbali zikiwemo blue , nyeupe na machungwa na ina michoro mbalimbali ambayo ni tabia ya matatu nyingi za Kenya. Kuna mwanaume amesimama mbele ya matatu hio akiegemea upande wake wa mbele.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi. Inaonekana kuwa barabara yenye magari na watu. Kuna mabasi mawili yaliyosimama moja likiwa na rangi ya buluu na njano na jingine likiwa na rangi ya buluu na nyeupe.

Barabara kubwa yenye magari yanayopita. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu la rangi ya kijani kibichi na bluu. Upande wa kushoto wa barabara kuna barabara kando na watu wanatembea.

Mandhari ya barabara yenye watu na magari. Inaonekana kama sehemu ya jiji ya nchini kenya. Upande wa kushoto kuna watu na basi dogo liliopakwa rangi nyingi za kupendeza.

Barabara yenye shughuli nyingi ,upande wa kulia kuna gari la polisi lenye rangi ya buluu, na nyeupe likiwa limeegeshwa. Katikati ya barabara kuna ishara kubwa ya kijani kibichi inayo onyesha mwelekeo wa barabara.

Safu ya magari madogo meupe yanaonekana kama matatu za abiria mengi yakiwa na mizigo juu ya paa zao. Watu wengi wako karibu na magari wengine wakisimama wengine wakiongea.

Mandhari ya barabara yenye shughuli. Upande wa kushoto kuna jengo lenye minara linaloonekana kama msikiti na ukuta refu wa rangi ya kahawia. Watu wanaotembea kando ya barabara. Upande wa kulia, gari jeupe ambalo picha limepigwa kutoka kwake inaonekana sehemu yake.

Barabara yenye vichochoro vingi. Barabara kuu ya magari ya abiria. Magari yanaonekana yakisafiri pande zote mbili. Kuna uzio wa chuma unaotenganisha pande mbili za barabara.

Basi lenye rangi tofauti tofauti lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara yenye watu na majengo. Nyuma ya basi kuna ishara za trafiki na taa za barabarani.

Magari la abiria likiwa limegeshwa barabarani katika mazingira ya mjini. Karibu na magari hayo, wakiwemo abiria anayeonekana amekaa mbele ya gari.

Matatu likiwa limeegeshwa mtaani mbele ya maduka, hii ni hali ya kawaida katika miji mingi ya Kenya, ambapo matatu hutumika kama usafiri wa umma.

Eneo la mji lenye shughuli nyingi, Labda kituo cha matatu au sehemu yenye biashara nyingi. Kituo kikuuu cha picha ni gari dogo la abiria ambalo linanekana kuwa matatu.

Mandhari ya mijini, labda Nairobi, ikiwa na majengo marefu yenye rangi za buluu na nyeupe nyuma. Katika mistari ya mbele, kuna barabara iliyojaa magari, ikiwemo basi la abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji la Nairobi. Katikati ya picha, Kuna basi kubwa la abiria la rangi ya buluu na njano likionekana limejaa watu. Kando ya basi, Kuna watembea kwa miguu, wengine wakivuka barabara.

Mandhari wa mtaa wa mjini kutokana katikati ya picha kuna bango ndogo jeupe lenye maandishi mekundu yanayosomeka Safaricom na chini yake Kericho, Kisumu, Kakamega, ambayo ni majina ya mji.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji. Kutokana na bango linalosomeka Nakuru Chief Direct na Karatina Nyeri Direct ambayo ni maeneo maarufu ya kusafiri kutoka Nairobi.

Basi la rangi ya bluu na kijani limegeshwa. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na mlango wa basi. Moja amevaa shati la bluu na mwingine shati na njano.

Gari aina ya matatu ambalo lina abiria linalotumika sana. Gari hili lina rangi nyeupe na michoro yenye rangi mbalimbali pembeni. Inaonekana imesimama kando ya barabara na baadhi ya abiria wakiwa ndani.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini. Barabara imejaa magari hasa matatu na bodaboda. Kuna watu wengi wanaovuka barabara wengine wao wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya manjano.

Daraja kubwa la zege linalopita juu ya mto au mkondo wa maji. Maji kwenye mto yana rangi ya kahawia, ikionyesha labda kuna udongo mwingi umechanganyika na maji, mafuriko ya hivi karibuni.

Treni ya abiria yenye rangi ya fedha na mstari mwekundu chini ikiwa imesimama kwenye reli. Treni inaonekana kupitia nyuma ya ua ya waya ambao unafanya picha kuonekana kama imechukuliwa kutoka nyuma ya uzio.

Kituo cha mabasi, ambapo watu hupanda mabasi. Kuna mabasi mawili makubwa, moja likiwa na rangi ya kijani na nyingine ya buluu. Zote zimeandikwa, city hoppa.

Barabara pana yenye magari machache yakisafiri. Upande wa kushoto wa barabara kuna baadhi ya majengo na mti. Huku upande wa kulia ukiwa na kingo ya barabara na miti mengine kwa mbali.

Kwenye barabara, kuna watu wakitembea, ikiwemo mwanaume aliyevaa shati la zambarau na mwanamke aliyeshika begi la buluu. Pia, kuna gari mengine na majengo kando ya barabara yakionyesha mazingira ya mijini.

Mitambo mikubwa ya viwandani yenye mabomba mengi yaliyosambazwa na vali zenye magurudumu ya kudhibiti. Mitambo hiyo inaonekana kuwa ya zamani na yenye kutu, ikiashiria kuwa imetumika kwa muda mrefu.

Mfereji mrefu mchafu umechimbwa kwenye udongo ukiwa na kingo za udongo zilizoinukapande zote mbili. Ndani ya mfereji hasa upande wa kulia kuna maji ya rangi ya kahawia yaliyotwama yakiashiria kuna unyevu mwingi au ni maji ya mvua yaliyokusanyika.

Lori lina rangi ya kijani kibichi, na lina sehemu ya nyuma iliyofunikwa. Inaonyesha kuwa ni kwa ajili ya kubeba mizigo. Kwenye sehemu ya nyuma ya lori, kuna alama za onyo za majano na nyekundu.

Bomba la rangi ya kijani linaonekana kupita ardhini. Katikati kuna kiunganishi cha rangi ya bluu ambacho kimetumika kuunganisha sehemu mbili za bomba. Bomba ya kuunganisha vimezikwa kidogo kwenye udongo wa ardhi.

Matanki mawili makubwa ya plastiki meusi yaliyosimama sakafuni. Matanki haya hutumiwa kuhifadhi maji na yanaonekana kuwa na uwezo mkubwa. Moja liko mbele zaidi upande wa kulia na nyingine nyuma yake upande wa kushoto.

Mikono miwili imenyooshwa ikiwa imeunda umbo kama kikombe ikipokea mkondo wa maji unaomwagika kutoka juu. Matone ya maji yanaruka na kutawanyika pande zote.

Mfereji mrefu, unaotengenezwa ardhini, kwa ajili ya ujenzi za miundombinu kama vile kuweka mabomba. Upande wa kushoto, wa mfereji kuna nguzo za umeme yenye nyanya zikipita juu.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji lililowekwa ndani ya jengo, kitu kikuu kwenye picha ni tanki jeusi kubwa na lenye umbo la silinda, juu yake inaonekana kuwa na umbo la kubwa kidogo.

Chemichemi ya maji ya majengo nyuma yake, inaonekana kupigiwa mchana kutokana na mwanga. Maji yanaruka kutoka kwenye chemichemi na kuna sanamu za vichwa vya simba chini ambako maji mengine yanatiririka.

Miti minene mirefu ya viwanda vikitoa moshi mwingi mweusi na mweupe angani. Moshi huu unaonekana kupanda juu na kutawanyika ukitengeneza wingu kubwa angani.

Mlango wa duka la biashara labda kituo cha maji safi, mlango lina lango la chuma la kufungwa kwa usalama, nyuma ya lango ndani ya duka kuna chupa nyingi za maji zilizo pangwa.

Rundo la mabomba makubwa, yanaonekana kuwa ya chuma, yamewekwa chini. Baadhi ya mabomba yana kutu. Nyuma, kuna miti na mimea.

Chuma yaliyotumika yenye kutu nyingi na yanaonekana kuwa yamechakaa. Mabomba hayo yamepangwa juu ya kila moja yakionyesha muundo wao wa duara ndani. Rangi ya mabomba ni kahawia iliyokolea ikionyesha athari za kutu na muda.